Mikungu ya ndizi zaidi ya mia moja ambayo imepangwa kwa kiwanja kwa minajili ya kuuzwa. Kwa umbali kuna watu wengi na nikama wako sokoni. Katikati kuna mtu ambaye amevaa shati nyekudu na suruali nyeusi kando ya mti.